Noti ya kwanza, ni ya shilingi mia tano ambayo mbele yake picha ya rais mstaafu hayati, Mzee Jomo Kenyatta. Kuna nembo ya taifa pamoja na nambari ya mfululizo. Noti ya pili ina jumba la bunge, ambapo kuna saa na vile vile kuna mkuki na ngao, na noti ya shilingi mia tano ya zamani ya Kenya.

Mkononwa kulia ambao unaonekana umeshika bundda la noti ambazo zimejaa kweli kweli katika kiganja cha mkono huu wa kulia, noti za elfu taslim. Bunda hili linapokezwa kwa mkono mwingine ambao viganja vyake vimeeza kunyooka na vidole ili kupokea noti hizi.